Mandhari inaonyesha nguzo mbili za mbao zilizosimamishwa angani zikiwa zimebeba transformer kubwa ya umeme. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa na transformer hiyo zikining'inia na kuenea pande zote. Chini ya nguzo kuna mimea na majani na anga la buluu lenye mawingi meupe linaloonekana nyuma linaashiria miundo mbinu ya usambazaji umeme.

Jengo kubwa la kijani na nyeupe linaonekana likizungukwa na miundo ya chuma na mabomba yanayotoa mvuke mweupe. Eneo kubwa la kijani kibichi linafunika mandhari likiwa na milima au vilima nyuma .Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme kwa uvuke.

Hili ni eneo lililojaa takataka aina mbali mbali kama plastiki karatasi na taka za majumbani, eneo hili linaonekana kuwa karibu na makazi ya watu huko majengo yakiwa nyuma, miti michache imeota japo bado zinaonekana kufa na au kukauka kutokana na uchafuzi hali hii inaashiria changamoto ya usimamizi wa taka na mazingira duni inayoweza kusababisha magonjwa, uchafuzi wa maji na hewa pamoja na athari kwa viumbe haina hali ya hewa.

Kundi la pundamilia wakivuka au kusimama katikati ya barabara ya mbugani wanaonekana. Barabara hiyo ya udongo inazungukwa na uoto wa asili wenye nyasi na vichaka na inaelekea mbali kwenye mandhari ya tambarare. Mandhari hii inaashiria eneo la hifadhi ya wanyama pori au mbuga ya kitaifa ambapo pundamilia wanaishi kwa uhuru katika mazingira yao asili.

Mandhali inaonyesha sanamu ya ukumbusho iliyotengenezwa kwa mawe. Ikiwa na takrimu tatu za watu zilizosimama juu. Sanamu hizi zinaonekana kuwakilishwa na askari chini ya takrimu hizo. Kuna jiwe lenye mwandishi isiyoonekana vizuri na namba zimechongwa upande wake. Nyuma yake kuna jengo refu la ghorofa na mbele kuna barabara na baadhi ya mimea anga ni la bluu lenye mawingu meupe.

Katika mandhari haya mto uliochafuliwa na takataka nyingi unapita katikati ya makaazi duni. Maji ni meusi na yamejaa uchafu huku takataka za kila aina zikijaa kingo zake. Pande zote mbili za mto kuna mimea iliyistawi na majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao, kwa mbali miundombinu ya umeme inaonekana na anga ni la buluu na mawingu machache inaonekana kama changamoto za mazingira.

Mpanda farasi mkubwa mwenye pembe ndefu zilizopinda, amesimama katikati ya nyasi ndefu za kijani. Ndege wawili wadogo wanaruka karibu naye, mmoja akiwa amejipinda na mwingine akionekana kutua mgongoni mwake. Nyuma ya farasi, mandhari inabadilika kutoka nyasi kwenda vilima vya bluu hafifu vinavyofifia mbali kuelekea upeo wa macho chini ya anga la buluu isiyo na mawingu.

Watu wazima wawili mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara na mwingine fulana nyekundu wamezungukwa na kundi kubwa la watoto. Mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe anashikilia mche mdogo wa mti akionekana kuwa anafundisha au kuonyesha kitu. Watoto wamekusanyika karibu nao wakitazama kwa makini. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la shule au bustani na jengo ya bluu na kahawia yanaonekana nyuma. Inaashiria tukio la upandaji wa miti au elimu ya mazingira.

Katika mandhari yenye huzuni, mkondo wa maji machafu wenye rangi ya kahawia umejaa na kufurika kingo zake, ukizunguka makazi duni yaliyoharibika. Watu wengi wamekusanyika kando ya maji, wakitazama kwa wasiwasi vibanda vilivyoporomoka vilivyojengwa kwa mbao na mabati. Baadhi yao wanajaribu kupanda juu ya vifusi au kusaidiana. Inaonekana kama tukio la mafuriko, ambalo limesababisha uharibifu mkubwa na kuwaacha wakazi wake katika hali ngumu.

Picha inaonyesha watu watatu wakifanya kazi karibu na mto wenye maji machafu. Mwanaume mmoja amevalia sare ya kijani na anatumia fimbo kusafisha eneo la ardhi karibu na mto. Watu wengine wawili wanasaidia kukusanya uchafu na matawi chini ya mti mrefu. Maji ya mto yanaonekana kuwa na matope na uchafu mwingi umejikusanya kando ya kingo. Inaonekana ni juhudi za kusafisha mazingira baada ya mafuriko au uchafuzi.

Mbuni nyeusi kubwa imelala ardhini kwenye nyasi kavu, ikitaga mayai yake meupe makubwa yaliyotawanyika kando kando. Shingo yake ndefu ya rangi ya waridi inaonekana ikinyoosha mbele na macho yake yanaonekana. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la wazi lenye nyasi na vichaka vidogo vikipendekeza makazi ya wanyama pori.

Mandhari inaonyesha mto unaopita katikati ya eneo lenye makazi duni. Mto umejaa taka na uchafu pande zote mbili za kingo zake; zikiwemo mifuko ya plastiki na vitu vingine. Juu ya kingo za mto kuna vibanda vilivyojengwa kwa vifaa visivyo imara. Udongo mwekundu unaonekana wazi na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida lakini mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa wa mazingira.

Mandhari inaonyesha mto unaopitia eneo la makazi. Upande mmoja wa mto kuna barabara ya miguu iliyotengenezwa kwa mawe na ngazi chache ikiwa imezungukwa na mimea na miti. Watu wachache wanatembea kwenye njia hiyo. Kando ya njia hiyo kuna nyumba zenye paa za mabati. Upande wa pili wa mto majengo zaidi yanaonekana juu ya kilima. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Haya ni mazingira ya barabara iliyoharibika labda kutokana na mafuriko ikiwa na mashimo makubwa na matope. Mwanaume mmoja amevaa kofia, fulana nyekundu na suruali ya rangi nyepesi anatembea kwa uangalifu kando ya barabara hiyo iliyojaa uchafu wa matawi ya miti. Daraja kubwa linaonekana nyuma yake na chini yake kuna alama ya uharibifu wa maji. Anga lina mawingu meupe na linatoa mwanga wa kutosha. inaonyesha hatari za uharibifu wa maji katika eneo hilo.

Hapa kuna simba kike, mwenye manyoya ya dhahabu, akiwa ameketi kwenye nyasi ndefu zenye mimea iliyokauka, na anaonekana akitazama upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa la blue hafifu, na mandhari ya milima au viliva vinaonekana kwa mbali, mwanga wa jua unaangaza juu ya simba, ikisisitiza rangi yake ya asili. Ni twasira ya utulivu wa mnyama pori, katika mazingira yake ya asili, labda katika mbuga ya wanyama nchini Kenya.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa chupa za plastiki zilizotupwa zikionekana zimetawanyika sana kwenye ardhi yenye mimea. Wanaume wawili wamevaa nguo za kawaida; mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na mwingine fulana ya kahawia. Wako katika takataka hizo wakijaribu kuzikusanya. Inaonekana kama wanafanya jitihada kusafisha mazingira yaliyochafuliwa, labda karibu na chanzo cha maji kinachoonekana kwa mbali.

Mtii mkubwa wenye taji pana na matawi yaliyonyooka umetawala mandhari ya savana. Majani yake ya kijani kibichi yanatoa kivuli. Ardhi imejaa nyasi ndefu zikiashira ukame kiasi. Mawingu meupe yametanda angani buluu yakipamba mandhari ya asili.

Hapa kuna bustani au eneo la burudani la nje lenye miti mingi ya kijani kibichi na njia zilizotengenezwa kwa mawe. Mti mkubwa wenye majani mengi umesimama katikati ya eneo na chini yake kuna ardhi iliyojaa udongo, majani yaliyokauka. Kwa umbali, watu wachache wakiwemo mtoto mdogo wanaonekana wamesimama labda wakifurahia mandhari. Fensi ambayo inaonekana nyuma ikionyesha mpaka wa eneo hilo ni mahali tulivu na pa asili.

Hii ni picha ya nyati meusi mwenye pembe, akiwa amesimama ndani ya ua wenye nyaya, na nguzo za mbao. Nyuma yake kuna miti na mimea mingi, ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna chombo cha kulishia wanyama kilichotengenezwa kwa mbao, picha inaonekana kupigwa katika eneo la wazi, au hifadhi ya wanyama.

Katikati ya nyasi ndefu kwenye mbuga ya wazi kundi la vifaru watatu wanazurura kwa utulivu huku daraja la reli likionekana kwa umbali likikata mandhari ya asili. Mazingira haya yanaonyesha uhusiano wa karibu kati ya uhifadhi wa wanyama pori na maendeleo ya miund mbinu.

Ndege wawili wenye madoa wamesimama kwenye ardhi yenye miamba na mimea. Wana miguu mirefu myembamba na wanaonekana kuchanganyika vizuri na mazingira yao. Rangi zao za kahawia na nyeupe zinawasaidia kujificha.

Ninaona mcha wenye maji ya udongo unaonekana kuwa na kasi kubwa ukipitia katikati ya makazi ya watu .Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine vya muda. Anga lina mawingu makubwa na kuna watu wachache kando ya mto.

Ndovu mdogo mwenye rangi ya udongo ananyonyeshwa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ya kulishia, akilishiwa na mkono wa mtu. Maziwa yamemwagika kidogo kutoka kinywani mwa ndovu huyu huku mkongo wake ukiwa umeshika chupa kwa ustadi. Inaonekana kama ndovu huyu anapata chakula katika makazi ya wanyama yatima au hifadhi labda hapa Kenya ambapo juhudi ya kuhifadhi ndovu yatima zinafanywa.

Inaonekana kuna ujenzi au ukarabati mkubwa wa bomba la maji wafanyikazi kadhaa wanashughulikia mabomba makubwa chini ya ardhi wakitumia kreni kuinua na kushusha vifaa udongo mwekundu unaonyesha kuwa wako kwenye eneo la uchimbaji

Watu kadhaa wanashiriki katika upandaji wa miti wakiwa wamevalia fulana za rangi ya manjano au kijani kibichi. Ardhi imejaa vumbi na udongo, ikiashiria eneo la ujenzi au urejeshaji. Kila mtu anazingatia kupanda miti midogo, baadhi wamepiga magoti wakichimba mashimo huku wengine wamesimama wakiangalia. Nyuma majengo yanaonekana kwa mbali.

Hapa kuna kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule za bluu wameketi kwenye meza ndefu wakitumia kompyuta. Wengi wao ni wasichana na baadhi yao wanatazama skrini ya kompyuta iliyoonyesha mada ya chakula bora. Wanafunzi hao wanaonekana wamejikita kwenye masomo yao na kuna mwalimu wao msaidizi anayesimama nyuma yao. Mazingira yao yanaonekana kuwa darasa la kompyuta likionyesha elimu ya kisasa.

Hapa kuna mti mkubwa labda aina ya mibuyu au migunga uliosimama wima katikati ya kichaka kikubwa cha kijani kibichi. Matawi yake ni meupe na yameenea sana yakionyesha ukuaji mpana. Anga la buluu safi linaonekana juu ya mti na linafanya mandhari kuwa ya kuvutia. Nyingine ya miti mirefu mikubwa inaonekana kando na inakamilisha mandhari hii ya asili. Ni eneo la nje lenye mimea mingi.

Tukio hili linaonyesha kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za bluu wakijishughulisha na upandaji wa miti. Wamesimama karibu na miche mingi midogo na wengine wameshikilia zana za bustani. Inaonekana ni harakati ya uhifadhi wa mazingira au mradi wa upandaji miti.

Hapa kuna mandhari panayo mashamba ya kijani kibichi yenye nyasi ndefu yaliyo chini ya anga lenye mawingu meupe. Uzio wa nyaya wenye nguzo za mbao unaonekana kuelekea mbali ukionyesha mpaka wa shamba. Kwa mbali mlima wa miti michache unaonekana ukitoa hisia ya nafasi kubwa na wazi. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu labda jioni au asubuhi na mapema. Ni eneo la nje lenye mimea mingi.

Huu ni mtaa duni ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati. Zikiwa zimekusanyika pamoja, watoto na watu wazima wanashiriki katika shughuli za kila siku karibu na mto uliojaa matope. Wengine wanajihusisha na kazi za nyumbani kama vile kufua nguo. Takataka zimesambaa kila mahali zikionyesha ukosefu wa huduma za usafi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa booti za njano na fulana za kijani kibichi wanashiriki katika shughuli ya kusafisha wapo katika eneo lenye matope na takataka nyingi wakiwa wameinama kukusanya uchafu inaonekana kama juhudi za usafi wa mazingira.

Mbele kuna daraja la kijani kibichi, lililopita juu ya mto tulivu. Chini ya daraja mtu anapiga kasia kwenye mashua ndogo ya buluu na kijani. Pwani ya mto imefunikwa na nyasi. Nyuma jengo refu la kisasa limejitokeza, likizungukwa na majengo mengine na miti. Anga ina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kundi kubwa la watoto wa shule wakiwa wamevalia sare na barakoa wamesimama nje chini ya miti mikubwa. Wanashikilia miche midogo mikononi mwao wakionyesha ishara ya furaha au ushiriki katika tukio la upandaji miti. Watu wazima kadhaa pia wako nao.

Hapa kuna punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu wakigusa vichwa vyao na nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu na anga la buluu lenye mawingu. Milima inaonekana kwa mbali nyuma ya jiji. Utulivu wa wanyama pori unakutana na maendeleo ya mji, ikitengeneza tofauti ya kuvutia. Ni taswira ya kipekee ya wanyama pori wanaoishi karibu na makazi ya binadamu.

Huu ni mtazamo wa barabara enye shughuli nyingi jijini Nairobi, ambapo basi ndogo la aberia au matatu limeegeshwa kando. Watu wengi wamekusanyika karibu na basi badhi ya wakiwa wamevalia sare kama za watu za nauli, zikionyesha shughuli za usafiri wa umma. Nyuma yao majengo marefu ya jiji yanaonekana ikiwemo jengo la rangi ya bluu. Maandari inaonyesha kelele na msongamano wa maisha ya jiji.

Katikati ya jiji lenye shughuli nyingi ambapo basi kubwa jekundu na magari mawili madogo ya abiria, yanayojulikana kama matatu yameegeshwa. Magari haya yana namba za usajili za Kenya na mabango yanayoonyeshwa maeneo kama Mombasa SACCO na Ninyasa SACCO Nyahururu. Nyuma ya magari hayo, majengo marefu ya ghorofa yanaonekana yakipanda angani yakionyesha mazingira ya mijini.

Watu wanatembea kando ya barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na mabasi. Kuna basi kubwa la buluu na njano na mabasi mengine pia yanaonekana. Majengo marefu yamesimama pande zote za barabara, moja likiwa na mabango makubwa ya matangazo. Nguzo za taa za barabarani zimejipanga kando ya barabara na baadhi ya waendesha pikipiki wanasubiri kwenye trafiki. Inaonekana kuwa eneo la mji mkuu.

Basi ndogo jekundu maarufu kama matatu nchini Kenya limepambwa kwa michoro ya rangi na limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini. Watu wawili wanaonekana wakishuka kutoka kwenye basi huku wengine wakiwa ndani. Nyuma ya basi kuna magari mengine na majengo marefu ya jiji. Mandhari ya jua linaangazia barabara na miti iliyopangwa kando yake.

Uzingatiaji uko kwenye bango lenye namba kubwa nyekundu nne upande wa kushoto. Upande wa kulia wa bango, kuna orodha ya majina ya maeneo yaliyoandikwa kwa rangi tofauti kama vile Community, KMTC, Adams na Kabiria. Nyuma ya bango jengo refu la njano lenye madirisha mengi linaonekana likielekea angani nyeupe. Bango linaweza kuwa la kuelezea au kusimamia usafiri.

Katika mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, gari ndogo la abiria au matatu la rangi ya dhahabu na nyeupe linaendesha kuelekea upande wa kushoto. Mbele yake mbali kidogo, kuna matatu lingine la rangi ya zambarau lililopambwa kwa michoro ya rangi likionekana likiendeshwa kulia. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mirefu na kijani kibichi. Kulia, mtu anasukuma toroli. Anga lina mawingu meupe na buluu.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha trafiki, ikiwemo lori la saruji, gari ndogo la fedha, na basi jekundu lenye rangi za bluu. Upande wa kushoto, kuna ishara ya tahadhari ya kivuko cha watembea kwa miguu. Hali ya hewa inaonekana kuwa hafifu na mawingu.

Barabara kubwa yenye magari mengi inaonekana ikienda mbali. Kuna njia nyingi za magari na katikati kuna eneo la kijani kibichi lenye miti michache na ngombe kadhaa waliolala. Upande wa kushoto wa barabara kuna reli na majengo makubwa ya jiji huku upande wa kulia kukiwa na majengo marefu ya biashara na watembea kwa miguu. Anga ni hafifu na mawingu.

Uzio wa waya unafunika sehemu kubwa ya mandhari huku nyuma yake kukiwa na treni iliyoegeshwa kwenye reli. Treni yenyewe ina rangi nyeupe na mistari ya zambarau na chungwa ikionyesha uhifadhi. Anga linaonekana kuwa jeupe labda kutokana na mwanga mkali wa jua.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi ambapo basi kubwa la rangi ya njano limeegeshwa kando ya barabara. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye njia huku baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na basi. Kuna ishara kubwa yenye namba arubaini na sita na arubaini ikionyesha njia za mabasi. Nyuma majengo marefu yanaonekana na miti iliyopandwa kando ya barabara. Inaonekana kama kituo cha basi au eneo la usafiri wa umma.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, gari la abiria la bluu na njano limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanatembea karibu na gari huku baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine sare. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara. Kioo cha gari kinaakisi mandhari ya anga na majengo.

Katika kile kinachoonekana kama soko la wazi, basi lenye rangi ya kijani na manjano limeegeshwa. Watu wachache wako karibu mmoja akionekana akielekeza mkono wake. Mabango yenye majina ya maeneo yamebandikwa mbele ya basi.

Kituo chenye shughuli nyingi kimejaa magari ya abiria maarufu kama matatu yaliyopakwa rangi angavu za machungwa, bluu na nyeupe. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na matatu wengine wakiingia au kutoka. Matatu iliyo mbele ina chapa za Isuzu na imebeba namba za usajili za Kenya. Nyuma ya jengo jeupe lenye maandishi Maximum Miracle Centre linaonekana likionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa jiji Nairobi.

Safu enye shuguli nyingi limejaa watu wanaotembea na magari. Basi la abiria liko katikati ya barabara likiwa limezungukwa na magari mengine na pikipiki. Majengo marefu yalijengwa kwa matofali yanaonekana yakifwatana kando ya barabara na baadhi yao yana maduka chini. Anga ni nyeupe.

Maisha ya jiji yamechangamka katika eneo lenye shughuli nyingi lenye barabara iliyojaa magari ya usafiri wa umma yakiwemo mabasi na matatu pamoja na pikipiki. Watu wengi wanatembea na kusimama kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia sare kama vile jaketi za njano zinazoashiria wafanyikazi wa huduma za usafiri. Majengo marefu ya biashara yamejipanga kando ya barabara.

Huu ni mtazamo wa bara bara yenye shughuli nyingi labda mjini tunaona nyuma ya basi la buluu lenye jina makos na abiria akiishuka au kupanda kuna magari mengine ina miundo mirefu mbali huenda ni asubuhi au hali ya hewa ina mawingu kutokana na mwanga mweupe mwingi.

Barabara pana yenye magari mengi inaonekana ikiwa na mabasi na magari ya kibinafsi yakisafiri pande zote mbili. Kwenye upeo wa macho. Daraja la kijamii limejengwa juu ya barabara likionyesha njia ya waenda kwa miguu. Pande zote za barabara zimezungukwa na miti na mabango ya matangazo. Anga ni hafifu ikiashiria mawingu.

Mikono miwili imeunganishwa pamoja ikipokea mkondo wa maji safi yanayodondoka Matone ya maji yanaruka na kumwagika pande zote huku baadhi ya maji yakiteremka chini kupitia vidole. Mandhari ya nyuma ni nyeusi ikileta msisitizo kwenye mkono na mwendo wa maji. Inaonekana kama ishara ya usafi, uhai au hifadhi ya rasilimali muhimu.

Barabara ya lami yenye vumbi inaenea mbele, ikiwa na kingo zenye uchafu, na takataka zilizorundikana. Upande wa kushoto kuna vibanda vilivyojengwa, na mabati na mbao. Baadhi yao vikiwa na biashara ndogondogo. Mtu mmoja amesimama karibu na rundo la takataka. Kwa mbali majengo marefu ya kisasa yanaonekana, yakionyesha tofauti kati ya mazingira ya mijini na makazi duni.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika na yenye kutu yametupwa kando ya barabara yakiwa yametandaa juu ya nyasi na udongo. Baadhi yao yamekatika na kufunguka, yakionyesha ndani mwao wenye kutu. Nyuma, miti ya kijani kibichi na anga ya buluu yenye mawingu mweupe yanaoekana yakitoa taswira ya mazingira ya nje.

Hapa kuna rundo la mabomba meusi mazito yaliyokunjwa kwa umbo la duara kubwa na kufungwa kwa kamba za kijani kibichi. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki, labda ya polythene yametayarishwa kwa usafirishaji au matumizi katika miradi ya maji au umwagiliaji. Yameegeshwa kwenye lami au ardhi iliyokandwa na kwa mbali kuna miti ya miundo mingine isiyoeleweka na ni taswira ya vifaa vya ujenzi au kilimo vilivyohifadhiwa nje.

Wachimbaji wamefanya shimo refu ardhini lililo jazwa na maji machafu. Nyuma jua linazama, nyuma ya majengo ya gorofa yasio malizika, na nguzo za umeme zimesimama angani. Inaonekana ni eneo la ujenzi au mradi wa miundombinu.

Huu ni mkono mkubwa wa bomba la bustani la rangi ya kijani kibichi likiwa limekunjwa vizuri katika umbo la duara. Bomba hili limefungwa kwa kamba nyeupe ili kubaki limekunjwa. Rangi yake ni kijani kibichi inaashiria matumizi yake katika bustani au kwa ajili ya umwagiliaji. Inaonekana kuwa bidhaa mpya tayari kwa matumizi.

Gari la kazi nzito, linalotumika kuchimba, limetulia chini ya anga ya mawingu. Gari lenyewe ni la buluu na lina kifaa kirefu, cha njano, kinachotumiwa kuchimba visima. Linaonekana kama liko kwenye eneo la wazi, lisilo na watu wengi.

Huu ni mfumo wa bomba la maji lililowekwa kwenye ukuta wa mbao wenye rangi ya kahawia. Bomba lenyewe lina sehemu mbalimbali, likijumuisha bomba la shamba la kitufuu cha blue kinachotumika kufungua na kufunga maji. Sehemu ya chini ya bomba, imeunganishwa na neli nyeusi, kwa kutumia kiunganishi cha rangi ya blue kijani.

Hapa kuna matanki mawili makubwa meusi ya kuhifadhia maji yakiwa yamewekwa kwenye sakafu za zege au vigae. Mfumo wa mabomba ya rangi ya kijani kibichi yameunganishwa kwenye matanki hayo yaikiashiria mfumo wa usambazaji wa maji. Mabomba yamepangwa kando ya sakafu yakionyesha mtiririko wa maji. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wa rangi ya waridi na labda baadhi ya vifaa vingine. Ni eneo la kuhifadhia maji labda nyumba au jengo.

Pampu ya maji ya zamani ya chuma chenye kutu ikiwa imesimama nje kwenye sehemu ngumu na mandhari ya miti na nyasi nyuma yake kiangazwa na jua.